Fundi wa umeme akiwa amepanda ngazi ndefu ya rangi ya chungwa, akifanya matengenezo kwenye nguzo ya umeme au simu. Amevalia suti ya bluu na kofia ngumu ya ulinzi.

Transfoma kubwa ya umeme yenye rangi ya kijivu, ikiwa imewekwa kwenye eneo la changarawe. Kuna nguzo za chuma zenye nyaya na viunganishi vingi ,zikionyesha mfumo tata wa usambazaji.

Mtazamo wa angani unaoonyesha kituo kikubwa cha kuzalisha umeme ikiwa na majengo kadhaa yenye paa refu na mifumo mingi ya kupozea yenye feni kubwa juu. Miundo mbinu ya mabomba na nyaya imetapaka kote eneo.

Daraja refu la saruji limejengwa juu ya maji likionekana likielekea kwenye jengo kubwa la viwanda vya mbali. Pande za daraja zina ulinzi wa chuma wa rangi ya zambarau.

Nguzo ndefu ya umeme imejaa waya nyingi zinazopita juu ya barabara. Ngazi ndefu imewekwa kwenye nguzo na mtu anaonekana akiwa juu yake akifanya kazi kwenye waya.

Mandhari haya, yanajumuisha kiwanda kikubwa cha umeme, wa joto ardhi. Kikitoa mivuke mikubwa angani. Mabomba na miundo mingine ya viwanda, vimetawanyika katikati ya eneo lote.

Watumishi wa shirika la umeme wanashughulikia nguzo za umeme wakihakikisha mfumo unafanya kazi ipasavyo. Transfoma kubwa imewekwa juu ya nguzo ikionyesha umuhimu wa usambazaji wa umeme katika eneo hilo.

Nguzo ndefu za umeme zimesimama kwa urefu zikiwa zimejipanga kwa safu katika mandhari pana. Nyaya nyingi za umeme zimetandazwa kati ya nguzo hizo zikibeba nguvu za umeme kwa umbali.

Nguzo kubwa za umeme zimesimama kwa urefu zikiwa zimepanga kwa safu katika mandhari pana. Nyaya nyingi za umeme zimetandaza kati ya nguzo hizo zikibeba nguvu za umeme kwa mbali.

Kituo kikubwa cha umeme kinajitokeza, kikiwa na miundo mikubwa ya chuma inayobeba nyaya za umeme. Majengo machache yanaonekana karibu na miundo hiyo, labda yakihudumia kama ofisi au vituo vya kudhibiti.

Mitambo mingi ya chuma yenye minara mirefu na yenye nyaya imesimama chini ya anga safi ya bluu. Nguzo hizi za chuma zimeunganishwa na nyaya nyingi za umeme zikionyesha kituo cha kusambaza umeme.

Mwanamke akipika juu ya moto wa kuni, akiwa ameketi karibu na vyungu kadhaa vilivyowekwa kwenye mawe. Moshi unaonekana ukifuka kutoka kwenye moto kuashiria shughuli za kupika.

Ziwa ndogo lenye maji ya kahawia likiwa limetulia katikati ya eneo lenye nyasi. Mti mmoja mkubwa wenye majani mengi umesimama kando ya ziwa ukitupa kivuli chake kwenye maji. Mawingu mepesi yanaonekana yakielea angani.

Mtu anachota maji kutoka kwenye chanzo cha asili kinachotiririka kwenye ukuta wa udongo au jiwe. Ameinama akishikilia ndoo nyeupe ili kujaza maji yanayodondoka. Ndoo nyingine nyeupe imewekwa karibu.

Mgawanyiko wa sehemu mbili, zote zikionyesha mandhari ya asili na ndege. Upande wa kushoto, ndege wawili weusi wametua juu ya shina refu la mti lililokauka huku mandhari ya nyuma ikiwa mawingu mazito na miti mingine kwa mbali.

Kikundi cha wanaume wakijaribu kusafisha eneo lililojaa matope na taka zilizosombwa na mafuriko .vifaa vya ujenzi vilivyo haribiwa na magogo ya miti ,yametawanyika ovyo ikionyesha uharibifu mkubwa.

Njia Kuu ya usambazaji wa maji imepasuka na kutoa maji Kwa nguvu. Maji yanaruka juu na kuunda chemichemi ndogo ya shinikizo kubwa. Udongo uliokaribu na bomba unaonekana kuwa na unyevu kuashiria kuvuja kumewekwa kukiemdelea.

Mti moja mkubwa wenye majani mengi ya kijani kibichi ukiwa umesimama pekee yake katikati ya eneo lenye nyasi. Shina la mti linaonekana kuwa nene na limepinda likionyesha umri wake.

Kando ya mto mdogo kuna rundo kubwa la takataka likitiririka chini ya mteremko wenye nyasi. Juu ya mlima huo wa takataka na udongo, kuna makazi yaliyojengwa kwa mabati yakionyesha hali halisi ya makazi duni.

Takataka na uchafu vimetupwa kando ya mtaro. Vikionyesha ukosefu wa usafi. Watu kadhaa wamekusanyika kando ya mtaro wengine wakiwa wameketi chini. Mwanaume amevaa shati la jano na kofia nyeupe ameketi kando ya mtaro akitazama chini.

Simba jike anafungua mdomo wake mkubwa akionyesha meno yake makali na ulimi wake wa rangi ya waridi. Anaonekana akikoroma au akitoa sauti kubwa huku uso wake ukiwa umekunjana kwa ukali.

Mwanamke amekaa kwenye blanketi jeupe lililowekwa chini ya mti mkubwa akifurahia pikniki . Amevalia gauni lenye maua na anaonekana akichagua vitu kutoka kwenye kikapu kidogo. Mti mkubwa wenye matawi kidogo unatoa kivuli kizuri.

Kikundi cha wafanyakazi wakiwa wamevalia nguo za ulinzi wakishuka kwenye shimo kubwa la udongo lililochimbwa. Wanatumia vifaa mbalimbali ikiwemo ndoo ya chuma iliyoshikiliwa na mashini.

Kifaru mkubwa mwenye rangi ya kahawia nyekundu anatembea polepole kwenye eneo lenye udongo mwekundu. Pembe zake mbili zinaoonekana wazi mbele ya uso wake. Amezungukwa na miti mirefu na vichaka vingi.

Twiga akiwa amechungulia juu ya uzio wa chuma akitazama mbele kwa makini. Shingo lake ndefu na kichwa chake chenye pembe ndogo kinaonekana wazi ikionyesha uzuri wa mnyama huyo.

Makaazi yaliyojaa nyumba ndogo zilizojengwa karibu karibu, nyingi zikiwa na paa za mabati yaliyochakaa. Kati ya nyumba hizo, mto mdogo au mkondo wa maji unapita, ukionyesha eneo la makazi yasiyopangiliwa vizuri.

Bwawa la maji lenye utulivu limezungukwa na miti mirefu yenye majani mabichi likionyesha mandhari asili yenye kupendeza. Maji yanaakisi mawingu meupe na anga ya bluu yakionyesha usafi na utulivu wa eneo hilo.

Mandhari ya pwani yenye mchanga mweupe na bahari ya blue yenye utulivu inaonekana. Mawingu meupe yametawanyika mbali angani, yakifanya anga lioneshe pana na safi.

Punda milia akitembea katika eneo la wazi lenye udongo likionekana kama hifadhi ya wanyamapori. Milima yenye theluji inaonekana kwa umbali chini ya anga ya buluu iliowazi.

Ndege mweupe mwenye miguu mirefu na mdomo mrefu yuko karibu akionekana kukamata samaki. Mawimbi yanaruka juu yakionyesha nguvu ya samaki anayejitahidi kutoroka.

Kundi la tembo wadogo kwa bahati wakiwa wamelala chini na wengine wamesimama wakifurahia mazingira ya inji, tembo hao wanaonekana wamefunika na matope mekundu labda baada ya kucheza au kuoka

Mabomba ya zege yaliyopangwa, kwa safu ndefu kwenye mfereji uliochimbwa ardhini. Maji machafu yanaonekana yakipita kando ya mabomba hayo, ikiashiria mfumo wa maji ,taka au usambazaji wa maji.

Mto wenye maji machafu yenye rangi ya udongo unapita katikati ya makaazi duni yaliyojengwa kwa mabati na mbao. Nyumba nyingi zimefurika maji na zingine zimebomoka kutokana na mafuriko.

Mkondo wa maji uliojaa takataka nyingi za aina mbalimbali, zikiwemo mifuko ya plastiki na chupa. Kando ya mkondo huo kuna makazi duni yaliyojengwa kwa matofali ya udongo na mabati yakionyesha mazingira magumu ya maisha.

Ardhini kuna mfereji mrefu lililochimbwa ndani yake kukiwa na bomba kubwa la saruji lililojaa katikati. Maji machache yanaonekana yakitiririka pembeni mwa bomba hilo ikionyesha kuwa kuna shughuli ya ujenzi wa miundo mbinu wa maji au maji taka.

Eneo lenye nyumba za mabati linaonyesha shughuli za kila siku za wakaazi. Mwanamke mmoja ameinama akijaza ndoo na maji kutoka kwenye bomba. Huku kando ndoo kadhaa za rangi tofauti zikiwa zimepangwa karibu naye.

Swara mwenye pembe ndefu aitwae mbala anatulia kwenye aridhi kavu, rangi yake ya kahawia, machungwa inalingana na mazingira ya jangwa au Savanna. Nyuma yake kuna majengo ya jiji yalioko mbali.

Nguruwe amelala kwa utulivu ardhini akipumzika katika kivuli. Ngozi yake inaonekana kua na nywele chache na pembe zake ndefu zinaonekana wazi. Anaonekana karibu na uzio wa waya akionyesha labda yuko katika hifadhi ya wanyama pori.

Mwanaume ameshikilia miche miwili midogo ya miti, akionyesha utayari wa kupanda. Amevalia koti ya kijani lenye mistari ya usalama kuashiria kuwa anashiriki katika shughuli ya upandaji miti au uhifadhi wa mazingira.

Nyani mkubwa mwenye manyoya mingi ya kahawia akisimama juu ya nguzo ya mbao ,iliyofungwa kamba. inaonekana akitizama upande huku miguu yake minene ikiwa imeshikilia vizuri kwenye nguzo.

Katika makaazi duni yaliyo jengwa kwa mabati. Watu kadhaa wanaonekana wakifua nguo kando ya mto wenye maji machafu. Wanawake wawili wameinamia ndio za maji wakifanya kazi ya kufua nguo.

Kundi kubwa la watu limekusanyika nje wakiwa wamevalia mavazi yanayoashiria shughuli ya usafi au uokoaji. Wengi wao wamevaa fulana za njano ang'avu zinazong'aa, buti za kijani kibichi na wengine wamevaa glavu nyekundu.

Mazingira ya asili yenye mimea mingi ,na ardhi ya kijani kibichi. Mto mdogo unapita katikati ya eneo hilo ,ukionyesha chanzo cha maji na uhai. Kando ya mto Kuna ardhi iliyofunikwa na nyasi na vichaka.

Mfanyakazi watatu wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi ya manjano na kijani, wakisafisha mkondo wa maji uliojaa takataka. Mmoja wao anatumia wavu kwenye mshiko mrefu.

Mkondo wa maji uliojaa takataka za aina mbalimbali zikiwemo chupa za plastiki na vitambaa. Kando ya mkondo huo kuna majengo ya muda yaliyojengwa kwa matofali ya udongo na mabati yakionyesha makazi duni.

Kifaru mkubwa mwenye rangi ya kahawia yuko katikati ya njia ya udongo akionekana akila nyasi au kutafuta chakula ardhini. Ngozi yake ina mikunjo mikubwa na pembe yake ndefu inajitokeza wazi.

Huyu ni ndege mwenye rangi za kuvutia, akiwa na manyoya ya kijani kibichi, na bluu. Kichwa chake kina rangi nyeusi, na madoa mekundu yanayozunguka macho yake. Mdomo wake ni mdogo na una ncha nyeupe.

Kundi la watu wakijaribu kuondoa mabaki ya jengo lililobomolewa au kuanguka. Wanaume kadhaa wamebeba mabati na mbao zilizoharibika wakionyesha nguvu na ushirikiano katika kazi ya uokozi au kuondoa vifusi.

Mto wenye maji machafu yenye rangi ya udongo unapita katikati ya makazi duni. Takataka nyingi zimetupwa kando kando ya mto na zimejaa ndani ya maji zikionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira.

Ondo la takataka limetapakaa chini, likionyesha ukosefu wa usimamizi wa taka. Nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati yamejipanga kwa wingi, zikionyesha hali duni ya makaazi.

Tembo mchanga amesimama akila majani kutoka kwenye matawi yaliyokatwa. Ngozi yake inaonekana kuwa na rangi ya kahawia labda kutokana na udongo mwekundu uliopo eneo hilo.

Pahali pachaka peye moshi mingi pana pandapanda juu, kukiwa na uchafu mwingi uliotawanyika, moto unawaka katika baadhi ya maeneo ukitoa moshi nzito angani.

Kundi la watu linafanya mazoezi ya Yoga , katika eneo lenye miti mingi. Wakiwa wamejipanga kwenye mikeka yao. Mwalimu anaonekana akiwaongoza, na wanapoinama, na kunyoosha miili yao.

Nyati mwenye rangi nyeusi au kahawia amesimama karibu na uzio wa wavu akionekana akila nyasi au majani. Manyoya yake mazito yanaonekana wazi yakifunika mwili wake wote.

Jiji yenye msongamano wa watu na magari yanaonekana. Kuna saa kubwa ya mraba iliyowekwa juu ya nguzo katikati ya eneo lenye shughuli nyingi . Magari meupe yameegeshwa karibu na barabara huku watu wengi wakitembea na kusimama.

Katika mkutano ya barabara, yenye shughuli nyingi. Magari yamesimama yakisubiri trafiki. Maafisa wawili wa trafiki wakiwa wamevalia sare zao. Wanaonekana wakisimamia mtiririko wa magari na watu.

Msongamano mkubwa wa watu na magari unaonekana kwenye barabara ya jiji. Mabasi ya abiria yameegeshwa kando ya barabara, ikionyesha shuguli za kawaida za usafiri wa umma. Askari wa trafiki wamevalia koti za njano na wako kazini wakisimamia.

Foleni ndefu ya magari na malori barabarani yaliyosimama kwenye trafiki kubwa. Magari ya rangi mbalimbali yamejipanga kwa safu, yakisubiri mwendo. Kuna watu wakitembea kando ya barabara huku majengo na miti ikionekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo basi la abiria au matatu kama linavyojulikana hapa nchini linasimama kando ya barabara. Basi hilo limepambwa kwa michoro ya kuvutia.

Barabara kuu iliyojaa magari na watu inaonekana, ikionyesha shughuli nyingi za jiji. Mabasi mengi yamepaki kando ya barabara yakisubiri abiria au yakishusha , huku magari mengine yakipita. Watu wametembea kando ya barabara.

Matatu ya rangi ya kijani na manjano likiwa na mabango mengi yaliyoandikwa majina ya njia mbalimbali likiwa limeegeshwa barabarani. Abiria na makanga wanaonekana wakifanya shughuli zao karibu nalo.

Abiria wamesimama kando ya barabara wakiwa wamekusanyika karibu na gari dogo la abiria ambalo linaonekana kuwa likipakia au kushusha abiria , watu mbalimbali wako katika hali ya kusubiri au kujiandaa kupanda gari hilo.

Basi kubwa la rangi ya blue na machungwa likiwa na maandishi na picha mbalimbali kwenye kioo cha mbele. Gari hilo lina namba za usajili za Kenya zikionyesha kuwa zinatumika nchini hapa. Wanaume kadhaa wamesimama karibu na gari hili.

Mkutano ya barabara yenye shughuli nyingi yanaonekana yakiwa imejaa magari mbali mbali na watu, trafiki imesimama huku mabasi mawili ya abiria, matatu na magari engine yakiwa yamejipanga, maafisa wa trafiki wamevalia fulana za rangi za njano na nyeusi

Mabasi na magari mengine ya umma yakiwa yamefurika barabarani, likiashiria shughuli nyingi za usafiri. Watu wengi wanaonekana wakivuka barabarani na kusubiri usafiri, wakionyesha uhai wa jiji. Majengo marefu na miti ya kijani kibichi yanaonekana pia.

Mwanamke amesimama kando ya barabara, akionekana kuangalia moja kwa moja kwenye kamera. Amevalia koti la kijani kibichi na nyeusi, fulana ya nyeupe ndani na suruali ya kijani kibichi yenye mistari mweusi kando.

Treni ndefu nyeupe na nyekundu, likiwa imesimama kwenye reli. Treni inaonekana kupitia uzio wa waya unaoonyesha kizuizi kati ya reli na nje. Nyuma ya treni kuna miti na vichaka, vikionyesha mazingira ya nje ya jiji.

Gari dogo aina ya matatu au basi dogo likiwa limeegeshwa barabarani katikati ya mji. Gari lina rangi nyeupe na mistari ya manjano na blue likiwa na bango lenye jina la Kukena Sacco.

umati wa watu imejikusanya chini ya mti mkubwa yenye majani mengi wakiwemo abiria wanaosafiri au wanaoendelea na shughuli zao za kila siku Mabasi kadhaa yamepaki karibu yakionyesha kuwa eneo hili ni kituo cha mabasi au sehemu ya shughuli nyingi.

Basi la rangi ya buluu na manjano likiwa limeegeshwa barabarani likizungukwa na watu wengi. Watu hawa wanaonekana wakivuka barabara au wakingonja usafiri, huku taa za trafiki zikionekana juu. Majengo marefu na miti ya kijani kibichi yanaonekana nyuma.

Bango la matangazo limewekwa barabarani likitoa maelezo ya usafiri wa umma. Bango hilo lina rangi ya bluu na kijani kibichi na maandishi meusi yenye namba ya basi, namba ya chama cha ushiriki na nauli ya shilingi mia moja.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo watu wengi wanasubiri au wanapanda mabasi mawili ya abiria. Mabasi yote mawili yana muundo wa matatu yakionyesha sanaa na rangi mbali mbali na yametayarishwa kubeba abiria.

Jengo kubwa la daraja likiwa limejengwa kwa saruji na limepakwa rangi ya njano juu. Chini ya daraja hilo kuna handaki refu likionekana likipita chini ya barabara kuu.

Safari za abiria zimejaa katikati ya barabara yenye shughuli nyingi jijini. Kuna mabasi mawili ya abiria moja nyekundu na lingine jeupe yakiwa yameegeshwa karibu na barabara. Mwanamume mmoja amesimama mbele ya basi dogo jeupe akiazama mbele.

Barabara kuu yenye magari mengi yakiwemo mabasi, malori na magari madogo. Magari yamesimama kwenye foleni huku watu wakitembea kando ya barabara kuashiria shughuli nyingi za usafiri.

Basi la rangi ya zambarau likiwa limeegeshwa kando ya barabara, huku afisa wa polisi wa trafiki akiongea na mwanaume aliyesimama karibu nae. Basi lina jina DOUBLEM COMMUTER, lililoandikwa kwa herufi kubwa mbele yake.

Basi la abiria la rangi ya kijani na manjano limesimama likisubiri abiria kupanda au kushuka kijana amesimama karibu na basi akiangalia mbele huku amevaa shati la njano na suruali ya kijivu.

Basi la abiria lenye rangi ya machungwa na limepambwa kwa michoro ya grafiti likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mlango wa basi umefunguliwa na abiria anaonekana akishuka kuashiria kituo cha abiria.

Nguzo ya barabara iliyopakwa rangi ya kijani inasimama katikati ya barabara yenye shughuli nyingi, ikionyesha maelekezo ya Juja road, Ring road na Thika A2. Magari mbalimbali ikiwemo pikipiki na magari madogo yanatumia barabara hiyo.

Basi ndogo jeupe, jekundu na buluu lililoandikwa EMBASSAVA SACCO likiwa limesimama barabarani. Mbele ya basi mwanaume ameketi akitazama mbele. Barabara inaonekana kuwa na shunguli nyingi huku watu wengine na mabasi mengine yakionekana kwa mbali.

Barabara yenye shughuli nyingi inajumuisha basi kubwa la abiria ambalo linaonekana likipakia au kushusha abiria. Bango lililoandikwa gkar linaonekana wazi juu ya basi.

Barabara imejaa watu na magari madogo ya abiria yanayoitwa matatu. Katikati, kuna matatu ya rangi ya buluu na nyeupe ikiwa imesimama, huku abiria wakipanda na kushuka. Watu mbalimbali wanatembea karibu na matatu hiyo.

Eneo la basi la abiria lenye rangi ya machungwa inayong'aa likiwa limeegeshwa kando ya jengo. Kwa nyuma, jina Tawakal limeandikwa kwa herufi kubwa likionyesha jina kampuni hii ya usafiri.

Matatu ambayo ni basi ndogo la abiria likiwa limeegeshwa kwenye kituo au barabara yenye maji; kuashiria kuwa kumepita mvua au barabara haina lami. Gari hilo lina rangi nyeupe na mstari wa manjano.

Mkutano ya barabara yenye shughuli nyingi ambapo magari mengi yanapita na kusimama. Maafisaa wa trafiki wamesimama katikati ya barabara wakiongoza magari na pikipiki.

Barabara pana yenye njia nyingi za magari, inanyooka mbele ikionyesha mtiririko wa magari. Alama za barabarani zinaonekana zikieleza njia mbalimbali na kutoa taarifa muhimu kwa madereva.

Barabara hii yenye magari mengi, ina shughuli nyingi za usafiri, mabasi kadhaa yaliopakwa rangi, angavu, kama vile bluu, na nyekundu, yameegeshwa kando ya barabara, huku mengine yakionekana yakisafiri.

Teksi imesimama mbele ikiwa na ishara ya taxi juu yake, tayari kubeba abiria, barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi, ikiwa na watu, na magari mengine yaliosimama, au yakipita.

Daraja refu la watembea kwa miguu, linajipinda juu ya barabara kuu likiunganisha pande mbili za barabara. Muundo wake wa kioo cha bluu unatoa mwonekano wa kisasa, ukilinda watembea kwa miguu kutokana na hali mbaya ya hewa.

Barabara kubwa yenye njia nyingi, inajipinda kupitia eneo lenye shughuli nyingi. Magari mengi ikiwemo mabasi na magari madogo, yanatumia barabara hiyo. Yakisafiri pande zote mbili.

Mkondo wa maji machafu ukiwa umetiririka katikati ya tuta za udongo uliyochimbwa. Maji yanaonekana kuwa na matope na uchafu, yakionyesha kuwa yametoka kwenye eneo la ujenzi au uchimbaji.

Shamba kubwa lenye udongo wa kahawia linaonekana likiwa na shimo kubwa katikati. Kuna mabomba ya kijani kibichi yaliyozikwa chini ya ardhi yakionyesha mfumo wa umwagiliaji au mfereji. Kwa mbali, kuna majengo ya mawe labda yaliyoharibika au yaliyojengwa.

Tanki kubwa jeusi la maji limesimama wima likionyesha nembo ya Techno-Tank kwa herufi kubwa za chungwa. Nyaya na mabomba yameunganishwa chini ya tanki yakionyesha mfumo wa kusambaza maji.

Kifaa cha kusafisha maji, chenye mabomba ya chuma na kichungi cha buluu, kikiwa kimepangwa ndani ya chumba. Chini ya mashine, kuna pampu na vyombo vinvine vya maji vikionyesha mfumo kamili wa kusafisha.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyopigwa kutu ,ikiwa yamewekwa kando ya barabara yenye nyasi. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya zamani na yametumika. Yakionyesha dalili za kuzeeka na kutu.

Mfumo wa mabomba ya chuma yaliyopangwa kwa ajili ya kuzima moto ukiwa umening'inia dari. Bomba kuu nyeusi limeunganishwa na mabomba madogo yenye vali na viungio, ikiwemo kifaa cha kunyunyizia maji cha dharura.

Jengo lina duka ndogo la biashara, pengine la kuuza maji yaliyosafishwa, kama inavyoonyeshwa na maandishi ya Purified Drinking Water na vifaa vinavyoonekana ndani. Kwenye sehemu ya juu kuna bango kubwa lenye maneno have a cold ice .